Watoto kadhaa wakiwa darasani au kwenye chumba cha kompyuta, wakitumia kompyuta ndogo. Mtoto aliye mbele kabisa, ambaye yuko wazi na anaonekana vizuri, ni mvulana ambaye amevaa kofia kubwa ya blue na sare ya shule yenye liliwaza ya miraba.

Msichana ambaye anaonekana kuwa anashiriki katika somo la mtandaoni au mkutano wa video. Msichana huyo ana nywele zilizopinda na amevalia shati la blue , na anaonekana akiandika kwenye daftari lake. Kuna kompyuta mpakato iliyofunguliwa mezani na kwenye skrini yake kuna picha ya mwalimu wa kike anayefundisha.

Watu wawili ambao wamekaa kwenye meza pengine wakifanya kazi au kusoma. Mbele kuna mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizofungwa, juu amevaa sweta ya rangi ya pinki na mkono enye lasi nyeupe.

Mtoto mdogo ambaye ni msichana akishiriki kikamilifu katika somo la mtandaoni au mkutano wa video. Msichana ana nywele zilizosukwa na amevalia sweta ya rangi ya kijani kibichi. Anaonekana akiwa na furaha na msisimko kwani ana midomo wazi kama anasema jambo.

Jarada la ripoti au cha vision linaloonekana kuhusiana na elimu na teknolojia sehemu ya juu ya jarada ina picha inayoonyesha kundi la watoto wadogo labda wanafunzi wakiwa wamekusanyika karibu na kifaa cha kidijitali ambacho mmoja wao anakishika.

Kundi la vijana wanne wanaoonekana kuwa wanafunzi wa chuo kikuu au sekondari wakiwa wamesimama nje na kutazama simu ya mkononi. Watu wamevalia nguo za kawaida. Kati yao mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu za rangi ya kahawia na mikia miwili ndiye anayeshikilia simu na kuonyesha kitu kwa wenzake.

Mtu akiwa ameketi chini labda kwenye sakafu au sehemu tambarare na anatumia kompyuta ndogo. Mtu huyu amevaa fulana nyeupe na suruali ya jinisi ya buluu, amefunga miguu yake na kompyuta ndogo imewekwa kwenye mapaja yake. Mikono yake inaonekana kwenye kivuli cha kompyuta.

Msichana mdogo mwenye tabasamu la kupendeza akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Ana nywele nywele zilizofungwa kwa staili mbili kila upande zikiwa zimefungwa na vitu vya rangi ya bluu. Amevaa koti jeusi la ngozi au linalofanana na ngozi.

Kundi la vijana watatu ambao wanaonekana kua wanafunzi wakishirikiana na kujifunza pamoja katika mazingira yanayoonekana kama maktaba au chumba cha kusomea. Kuna mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia amevaa sweta ya kahawia akitabasamu na kushika komyuta kibao.

Ndani ya nyumba ambayo ina muundo wa kisasa na nafasi wazi, labda studio, mwanamke mchanga mwenye miwani na amevaa shati jeupe na suruali nyeusi, ameketi kwenye kiti mbele ya meza nyeupe akitumia kompyuta mpakato. Anaonekana akifanya kazi au akisoma.

Wasichana wawili wadogo wakiwa kitandani na kompyuta mpakato nyeupe msichana wa kulia amelala kifudifudi uso wake ukiwa umelalia mtu au blanketi macho yake yamefungwa kana kwamba amelala au anasinzia.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo. Mikono hiyo inaonekana kuwa ya mtu mwenye ngozi nyeusi na vidole vikiwa juu ya kibodi, tayari kuandika au kuendesha kompyuta. Kompyuta yenyewe ina rangi nyeusi. Kwa nyuma kuna kompyuta nyingine iliyo wazi.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizojisokota amevaa fulana ya manjano na vipokea sauti maskioni ambaye anaonekana kushangaa na kufurahia huku akishika kidole chake cha shahada juu kana kwamba amepata wazo au amegundua kitu.

Kompyuta ndogo iliyowazi na skrini ambayo inayonyesha neno E-Learning na picha ya vitabu vitatu. Hii inaashiria kuwa kompyuta inatumika kwa madhumuni ya kujifunza mtandaoni. Mtu anaonekana akitumia kibodi cha kompyuta

Ndani ya darasa au maktaba inayoonyesha watu watatu mwalimu na wanafunzi wawili picha imewekwa kwa mtindo wa kimojaji ni sehemu kubwa ya chini kusudi ni tupu au ina maandhari nyuma isio na rangi.

Msichana mchanga mwenye nywele ndefu za rangi ya kahawia-dhahabu akiwa ameketi kwenye kiti cha ofisi na kutumia kompyuta mpakato amevalia sweta ya rangi nyeupe iliyofumwa. Mwanamke huyo anaonekana akiwa makini sana akiangalia skrini ya kompyuta yake na kuandika.

Mtu anayetumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza mtandaoni, skrini ya komyuta inaonyesha E-Learning kwenye herufi kubwa na chini yake kuna ikoni ya kompyuta ndogo yenye kalamu juu yake. Mtu huyu ambaye mikono yake tu ndio inaoneka anaonekana akiandika kwenye kibodi cha komyputa.

Mtu akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza au mikutano ya mtandaoni labda darasa la mtandaoni au semina kuna laptopu nyeupe iko kati kati ya skrini inaonyesha picha ya mwanamke akizungumza.

Mwanamke ambaye ni mwalimu au mwanafunzi akishiriki katika somo la mtandaoni au mkutano wa video. Amevalia sare ya kitamaduni ya rangi ya njano na amevaa vipokea sauti vya masikioni. Anatabasamu usoni na ameinua mikono yake kwa kulia labda akisalimia au kujibu swali.

Mchoro ya kidijitali unayoonyesha dhana ya kiteknolojia na elimu au kujifunza kidijitali unaonyesha mandhari nyuma nyeusi au ya bluu iliyokolea yenye mitandao ya mistari na nukta za kungaa ikitoa hisia ya mifumo ya kidijitali au uhusiano wa data.

Watu watatu wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ya ofisi wakiwa wanafanya kazi au kushiriki katika mkutano mdogo, wote watatu wanaonenakana wakitabasamu nakuwa na masukumbuzo ya kirafiki au yenye tija, mwanaume mmoja upande ya kushoto, amevaa shati la rangi nyepesi.

Logo ya elimu ya mtandaoni kwa kutumia picha ya kidijitali. Katikati kuna mikono miwili inayoshikilia kifaa chenye mwanga wa buluu labda kompyuta kibao au skrini ya kuguza. Mkono mmoja unaonekana ukishika kalamu ya kidijitali ikiashiria mwingiliano wa skrini.

Mtu labda mwanafunzi au mfanyikazi akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Na amevaa vipokea sauti maskioni, anaonekana akishiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandoni kwani skrini ya kompyuta ianonyesha picha nyingi ndogo za watu mbalimbali zikiashiria wito wa video wa kikundi.

Mtu akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo ya mtandaoni. Mikono yake miwili inaonekana ikiwa juu ya kibodi na kompyuta ndogo ikionyesha mtu anachapa au anatumia kifaa hicho. Ni kompyuta ndogo ya rangi ya fedha iliyofunguliwa. Skrini yake inaonyesha bango la kiektroniki.

Kompyuta ndogo ikionyesha skrini ya mafunzo ya mtandaoni au kosi .Kwenye screen kuna mwanaume mwenye asili ya kiafrika amevaa miwani na shati la kijani akiongea au kufundisha ambaye ni mwalimu au mzungumzaji wa kosi hiyo. Upande wa kushoto ya screen kuna orodha ya maada za kozi hiyo ambazo zinaonyeshwa asilimia thelathini na tano.

Mwanamke mwenye nywele za mawimbi ya kijivu anaonekana akifanya mkutano wa mtandaoni. Mwanamke huyu kijana ana nywele ndefu za rangi ya dhahabu au kahawia iliyochanganyika. Amevaa shati jeupe lililofunguliwa kidogo juu na fulana ya rangi ya usi ndani. Ameketi kwenye kiti na kuinua mkono wake wa kulia, akitoa ishara ya kuaga au kutuma salamu upande fulani, huku mkono mwingine ukibaki umetulia.

Mwanaume kijana mwenye nywele zenye mawimbi mengi amevaa miwani mikubwa ya maridadi akiwa amesimama kwenye jukwaa la kituo cha train. Amevalia jeusi nene na anaonekana akishika na kuangalia kompyuta kibao mkononi mwake.

Wanawake wawili wakifanya kazi kwenye kompyuta za mkononi katika mazingira ya ofisi au chumba cha kujifunzia. Mwanamke aliye mbele na katikati ana nywele ndefu nyeusi amevaa shati lenye michoro ya kijometria na anaonekana makini sana.

Dhana ya maktaba ya kidijitali au usomaji wa vitabu mtandoni kupitia simu aili. Simu aili ya rangi ya fedha imelala juu ya meza ya mbao, kutoka kwenye skrini ya simu kuna safu kadhaa za makabati madogo ya vitabu yaliyojaa vitabu vidogo vya rangi mbalimbali.

Mtu ambaye anatumia kompyuta mpakato na anaonekana kama inahusu maswala ya elimu mtandaoni au kujifunza kidijitali. Mkono ya mtu huyu inaonekana ikiandika kwenye kibodi cha kompyuta. Jambo muhimu zaidi ni kuwa ikoni mbalimbali za uhusiaji unao elekea juu ya kompyuta.

Mwalimu au mzunumzaji akifundisha au kutoa mada kupitia mtandaoni labda darasa la mtandaoni au mkutano wa video. Mwanamke huyo ameketi mbele ya kompyuta ndogo akiwa amevaa sweta laini na shati nyeupe ndani.

Mwanaume kijana mwenye asili ya kiafrika ameketi mbele ya kompyuta ndogo ambaye anaonekana kushiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni amevalia shati la kijivu na amevaa vipokea sauti vyeupe kichwani. Mikono yake imeinuka mbele ambayo inaonekana anatoa maelezo au anatumia ishara za mkono wakati wa kuzungumza.

Darasa au kituo cha kujifunzia ambapo wanafunzi wanatumia kompyuta za mkononi. Sehemu ya mbele kuna mwalimu, mwanamke anatoa msaada au maelezo kwa wanafunzi mmoja ambaye ni msichana. Mwalimu ameinama kidogo na anatabasamu akimwangalia mwanafunzi anapofanya kazi kwenye komputa yake ya mkononi.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa na sehemu za kuhifadhi nguo na vitu. Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa kimoja upande wa kushoto na kingine upande wa kulia. Vyote vimetengenezwa kwa mbao, mashuka kwenye vitanda vina michoro mbalimbali kama vile nyota nyekundu na bluu kwenye shuka la kulia.

Vyumba viwili vya kulala vya ghorofa ambavyo vimetengenezwa kwa mbao nyepesi. Vitanda hivi vimepangwa kuelekeana vikiunda nafasi ya kati. Kila kitanda cha ghorofa kina godoro na rangi ya kahawia na ulio wa juu.

Ndani ya chumba kikubwa chenye vitanda vingi, kinachoonekana kama bweni au wadi ya hospitali. Kuna vitanda vitano vilivyopangwa kwa mstari, vyote vikiwa na fremu za mbao. Kila kitanda kina godoro na matandiko.

Maabara ya kisasa ambaye inaonekana kutumika kwa masomo ya sayansi kama kemia au fizikia. Maabara yana meza ndefu ya kazi zenye sehemu nyeupe ambazo zina sinki na mapomba ya maji kwa ajili majaribio. Kuna vifaa mbali mbali vya maabara zilizowekwa kwenye meza.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ambaye anaonekana kuwa mrefu akiruka juu kuelekea kikapu ilikufunga point. Amevalia jezi nyekundu na kaptura nyeupe enye namba nane unaonekana akiwa katikakati ya kuruka akiwa ameshika mpira wa kikapu kwa mikona miwili tayari kuingisha kwenye wafu.

Darasa ambalo lina madawati na viti vingi vya mbao na chuma vilivyopangwa kwa safu, vikielekezwa kwenye sehemu ya mbele ya darasa ambayo haionekani wazi kabisa kwenye picha. Madawati yanaonekana kuwa ya zamani na yametumika.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea ndani ya ukumbi mkubwa wa kisasa. Uwanja una rangi mbili kuu nyekundu na bluu zilizogawanyika vizuri na mistari nyeupe inayoashiria maeneo ya uwanja. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani wakiwa wamevalia jezi za timu mbili tofauti.

Ndani ya jumba cha kulala au makazi chenye furniture chache. Katika jumba hiki kuna kitanda kilicho funikwa na shuka chenye uruwaza na juu yake kuna rundu la nguo au vitu vingine vilivyokunjwa pengine taulo za rangi ya pinki.

Chumba kidogo labda chumba cha kulala cha mwanafunzi au chumba cha hosteli chenye vitu vichache. Kuna kitanda kimoja chenye godoro lililofunikwa na shuka yenye milia ya rangi nyeusi na nyeupe kama pundamilia. Juu ya shuka hiyo, kuna blanketi au foronya yenye miraba nyekundu na nyeusi.

Ndani ya chumba cha mafunzo ya matibabu au maabara ya mazoezi kama inavyoonekana kutokana na vifaa vilivyopo, kuna meza kadhaa ndefu zilizofunikwa na vitamba vyeupe na baadhi zikiwa na kitambaa cha zambarau juu yake.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa mihada au darasa la chuo kikuu, kundi kubwa la wanafunzi au washiriki wa kongamano wakiwa wamekaa kwenye viti vya mbao na ngozi nyeusi iliyopakwa kwa safu zilizo panda juu kama ilivyo kawaida katika ukumbi wa mihada.

Chumba kikubwa ambacho ni bweni au makazi ya pamoja chenye vitanda vingi vya gorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa chuma cheusi na vimepangwa kwa safu, vikionyesha kuwa chumba kinaweza kubeba watu wengi. Baadhi ya vitanda vina magodoro na mashuka huku vingine vikiwa vitupu.

Ndani ya chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa, kinachonekana kuwa cha hosteli, bweni, au chumba cha kulala cha watoto. Katika sehemu ya mbele kuna chumba cha ghorofa kilichotengenezwa cha chuma, godoro zote mbili ya juu, na ya chini zina shuka nyeupe na mablanketi ya rangi nyekundu, ilokolea.

Chumba kinacho onekana kuwa cha hosteli au chumba cha kulala cha pamoja chenye vitanda viwili ya ghorofa na madirisha makubwa yanao angalia nje. Upande wa kulia kuna kitanda kimoja cha ghorofa, cha chuma cheusi, juu ya godoro, la chini, kuna shuka nyeupe, safi zilizo kunjwa vizuri, taulo nyeupe na labda vifaa vidogo vya kibinafsi vivyo wekwa juu yake.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vinavyojulikana kama bunk beds chumba hiki kinaonekana kuwa cha kulala au hosteli kikiwa na vitanda vitatu vya ghorofa viwili vikiwa upande wa kulia na kimoja upande wa kushoto.

Ndani ya chumba chenye vitanda vitatu ambacho kinaonekana kiwa chumba cha kulala au hosteli. Kuta zimepakwa rangi ya kijani kibichi isiyokolea ikipa chumba hisia ya utulivu. Vitanda vyote vitatu vina shuka za rangi ya kijani kibichi pia.

Jengo kubwa la kifahari lenye usanifu wa kitamaduni linaloonekana kuwa la kihistoria au taasisi maalum, kama vile shule, chuo kikuu, au jengo la serikali. Jengo hilo lina rangi nyeupe, na lina nguzo nyingi ndefu.

Ukumbi wa mihadhara au darasa kubwa lisilo na watu. Kuna viti vingi vilivyopangwa kwa safu zilizopanda juu kama vile kwenye ukumbi wa sinema au chuo kikuu. Viti hivi vina viti vya mbao au vya rangi ya kahawia na meza ndogo za mbao zinazoweza kukunjwa au kudumu mbele ya kila kiti.

Makaazi ya aina ya ploti au nyumba za kupangisha zinazoonekana na zile zinazopatikana maeneo mengi ya mijini zinaonekana kuwa nyumba ndogo za ghorofa moja zilizojengwa kwa matofali na kupakwa rangi ya kahawia na pinki nyepesi.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au wa tamasha ukiwa tupu, bila watu. Kuna safu nyingi za viti vya rangi ya blue na kijivu zilizopangwa kwa mistari iliyonyooka vikielekea jukwaa au eneo kuu la maonyesho mbele. Ukumbi una viti vya chini na pia ngazi zilizopanda kuelekea sehemu ya juu.

Kundi la wanafunzi au watafiti wakiwa katika maabara labda uandishi wa sayansi au teknolojia. Wote wamevalia makoti meupe ya maabara kuashiria mazingira ya kitaaluma au sayansi. Kuna vifaa vya kielektroniki vinavyo unganishwa na nyaya zinavyo fanana na bodi za kielekroniki.

Ukumbi wa nje wa jengo ambapo upande wa kushoto kuna ukuta mrefu mweupe labda wa jengo lenyewe ukiwa na mistari ya rangi ya buluu na samawati. Upande wa kulia nguzo za buluu na samawati na handle za rangi hiyo zikiwa ukingo wa njia inaoteremka kidogo.

Chumba kidogo cha kulala ambacho kinaonekana kuwa rahisi na cha kawaida labda katika hosteli, nyumba ya kulala wageni au chuo. Kitanda kimoja kipo upande wa kushoto wa chumba, kikiwa na shuka ya rangi ya kijani kibichi. Juu ya kitanda kuna taulo iliyo kunjwa ya rangi ya buluu. Juu ya kitanda kuna neti nyeupe ya mbu iliyoning'inia kutoka dari.

Ndani ya chumba cha kulala ambacho ni kama hoteli au nyumba ya wageni. Chumba kina vitanda viwili vya mtu mmoja vilivyotenganishwa kidogo venye mashuka ya rangi ya kijani kibichi na taulo nyeupe zilizokunjwa juu yake.

Kumbi iliyopambwa na maua au mimea midogo. Juu ya ukumbi huo kuna msalamba mkubwa iliyo na sanamu ya Yesu, ikiashiria kristo aliyesulubishwa. Nyuma ya msalaba kuna bango refu lenye maandishi ingawa hayaonekani wazi yanaweza kuwa ujumbe wa kidini. Kuna pia sanamu nyingine au kifaa za kidini upande wa kulia.

Chumba cha kompyuta kilicho na kompyuta nyingi zilizopangwa kwa mpangilio, sakafu ina rangi ya kahawia nyeusi, kuta zimepambwa kwa rangi nyeupe au rangi nyingine, na kuna meza ndefu ambazo zimepangwa kwa umbo la U.

Kundi la wanaume wakiwa ndani ya ukumbi wa mazoezi. Wanaume mmoja mbele aliyevaa fulana ya buluu na kaptura nyeusi anajishughulisha na kuinua uzito wa kushika mbao yenye diski kubwa za uzito kila upande. Uso wake unaonyesha umakini na bidii ambayo anayo.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma jeupe. Kila kitanda kimepambwa kwa mashuka na pazia za kitambaa jeupe au rangi ya zambarau iliokoza kidogo. Ukuta wa chumba unaonekana kuwa rangi ya zambarau.

Ndani ya darasa tupu lenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa safu ,kila meza inaonekana kuwa na vitabu au karatasi juu yake ,ukuta wa darasa ina rangi ya kijivu isiyopakwa na kuna madirisha mawili madogo.

Ndani ya bweni ambapo kuna vitanda vingi vya ghorofa vilivyo pangwa kwa safu. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa chuma cheusi. Kila kitanda kimefunikwa kwa shuka na mablanketi ambayo yanaonekana kuwa ya rangi mbalimbali ikiwemo kijani, nyekundu na waridi na mengine yana miraba.

Ndani ya ukumbi ambapo kuna kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia sare za shule zinazofanana na nguo za sketi za miraba na koti nyeusi kuashiria kuwa ni wanafunzi. Wengine ni watu wazima.

Mwanamume amesimama juu ya mawe makubwa yaliyochakaa. Amevaa fulana yenye milia, kaptura, kofia na viatu na anaonekana akitoa ishara ya vidole viwili vya amani au ushindi kwa mikono yake miwili. Mawe hayo ni makubwa na rangi ya kijivu kahawia.

Kundi la watu wengi wao wakiwa vijana watoto wakishirki katika shuguli ya kuandaa chakula labda kwa ajili ya mlo wa pamoja au tukio la kijamii. Inaonekana kama wako nje au kwenye eneo wazi lililo karibu na jengo. Kuna kijana amevaa fulana ya kijani kibichi na suruali nyeupe akitumia kreta kukata karoti.

Wanawake watatu, wawili kati yao wakiwa watoto wadogo wakishiriki katika majaribio ya kisayansi. Mwanamke mzima amevaa koti jeupe la maabara na miwani ya usafiri, akishika chupa ndogo yenye kimiminika jekundu. Watoto wawili wenye nywele zilizofungwa, wamevalia fulana nyeupe.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevaa sare za shule zenye fulana nyeupe, sweta la kijani kibichi na sketi au suruali za miraba wamesimama ndani ya jengo ambalo linaoonekana kama ukumbi au kanisa na viti vingi vimepangwa kwa safu mbele yao. Wanafunzi wengi wameinamisha vichwa vyao na wengine wamefumba macho wakiashiri kuwa wako kwenye maombi au tafakari.

Mtoto mdogo ambaye ni msichana akicheza na rangi na kutabasamu mbele ya kamera. Msichana ana nywele fupi na amevalia shati ya rangi ya waridi, jambo la kuvutia zaidi kuna mikono yake ambayo imepakwa rangi nyingi tofauti zenye kungaa kama vile nyekundu, bluu, kijani na manjano.

Ndani ya darasa au maabara ya shule ambapo walimu na wanafunzi wanaonekana wakifanya somo. Mwalimu mwanamke mwenye nywele fupi na miwani, amesimama mbele ya ubao mweupe mkubwa amabo una maandishi na michoro labda ya hesabu au fomyula za sayansi.

Mtoto mdogo wa kiume ambaye anaonekana kuwa wa shule ya chekechea ameketi kwenye meza ndogo ya manjano akivalia fulana ya kijivu na shingo nyekundu. Mkono wake wa kulia umenyooka akishikilia kitu kidogo chekundu au chungwa akionekana kutazama kwa makini.

Darasa au mazingira ya kujifunzia ambapo mwalimu anaonekana akifundisha wanafunzi wawili. Mwalimu ambaye ni mwanaume amevaa shati jeupe na ana mdevu. Amekaa mbele ya wanafunzi akiwa amefungua kitabu mezani na anatumia mikono yake kuelezea jambo fulani akionyesha bidii katika kufundisha.

Mwanamke na mtoto wakiangalila kompyuta kibao pamoja. Mwanamke huyo ambaye anaonekana kuwa mzima amevalia kitambaa cha kichwa chenye rangi nyeusi na shati la maua mekundu na meupe ameegemea mbele kidogo na anaonekana akimwelezea au kumsaidia mtoto.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wamekaa kwenye meza na kuonekana wakishirikiana na kufurahia pamoja. Mwanaume ambaye anaonekana kuwa na ulemavu amevaa shati la kijivu na saa ya bluu, anaonyesha tabasamu pana na la furaha huku wakiwa wameshika mikono na mwanamke.

Mwanamke na mtoto wote wakiwa wamekaa kwenye sofa na kuangalia kompyuta kibao pamoja. Mwanamke huyo ana nywele nyeusi na amevaa shati la rangi ya zambarua iliyokolea na suruali nyeusi, anaonekana akimsaidia au kumwelekeza mtoto, kwani kidole chake kinaelekeza kwenye skirini ya kompyuta kibao.

Darasa lililojaa wanafunzi wa shule ya msingi wakionekana kujihusisha na masomo yao, ambayo inaonekana kama shule katika nchi ya Asia kutokana na mwonekano ya wanafunzi. Kuna kiini na kuna mwanafunzi mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi zilizoshukwa.

Ndani ya darasa ambapo kuna mwalimu na wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye meza ya mbao mwalimu ambaye anaonekana kuwa mwanamke mchanga anatabasamu na upole na anaangalia kwa makini kile ambacho mwanafunzi anafanya amevaa shati lenye mivia.

Mwanamke na mtoto mdogo , wote wakitabasamu, wakiwa wamekaa kwenye meza ya kijani. Mwanamke huyo ana nywele ndefu nyeusi. Amevaa shati la blue na anaonekana akimsaidia au akishirikiana na mtoto huyo.

Mwnamke na kijana ambao wakitabasamu na kuangalia moja kwa moja kwenye kamera, mwanamke anaonekana kua na umri wa miaka ishirini au thelathini ana nywele nyeusi zilizokusanywa juu. Macho ya bluu yanang'aa.

Watoto watatu ambao wamekaa chini wakicheza na vizuizi vya kujengea ndani ya chumba kinachoonekana kuwa darasa au chumba cha kuchezea. Kuna vizuizi vingi vya rangi tofauti venye herufi na picha juu yake vikiwa vimepangwa na kuunda muundo fulani.

Kundi la watu watano jikoni, wote wakiwa wanajishughulisha na kupika au kuandaa chakula. Inaonekana kama darasa la upishi au shughuli ya kijamii ambapo wanapika pamoja. Mbele kushoto kuna mwanaume mzee ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Vijana watatu wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu kubwa wakioneksna kujishughulika na shughuli za masomo au majadiliano katika mazingira ya nyumbani au maktaba. Kuna kijana amevaa fulana ya mistari ya kijani na nyeupe akiongea na mwingine huku akitabasamu na kushika kidevu chake.

Darasa lenye watoto wa shule wa msingi wakiwa wameketi kwenye madawati yao. Watoto ambao wanaonekana kuwa na umri tofauti na baadhi yao ambao wanaonekana kuchoka au wanajishughulisha sana huku wengine wakiangalia mbali.

Msichana mdogo ambaye anatabasamu na kuonyesha viganja vyake vya mikono vilivyopakwa rangi mikono yake inamadoa ya rangi ya kijani na njano kuashiria kuamba amekua akijishughulisha na uchoraji au shughuli za sanaa.

Watu wawili ambapo kuna mtu mzima akimsaidia mtoto au kijana katika shughuli inaohusisha teknolojia labda utafiti, elimu maalum au matibabu. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalam, mwalimu au mlezi amesimama nyuma ya kiti cha mtoto. Amevalia shati lenye miraba na anaonekana akimwelezea mtoto.

Mwanaume ambaye anatumia kiti cha magurudumu akiwa ndani ya nyumba amevalia shati la polo la rangi ya kijivu na miwani. Anaonenaka akishughulika na vitu vingine vya wakati mmoja. Katika mkono wake wa kulia ameshika simu ya mkononi na anaonekana akiiangalia.

Mwanamke na msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wakiwa pamoja kwenye meza, pengine wakijifunza au kufanya shughuli ya sanaa. Mwanamke ana nywele nyeusi ndefu na amevaa koti jeupe juu ya blausi ya manjano. Amesimama nyuma ya msichana na anatabasamu akiangalia kamera.

Mtoto mvulana mwenye umri wa shule ya msingi, akiwa amekaa kwenye kiti maalum cha magurudumu, au kiti cha kusaidia ambacho kina mkono wa nyuma mwekundu na mto wa kichwa, ana tabasamu kubwa la furaha usoni mwake.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo wakiwa wanacheza au kujifunza pamoja kwenye meza. Mwanamke ana nywele nyeusi ndefu na amevaa shati la rangi ya kahawia. Anemkubatia mtoto kutoka nyuma akimsaidia au kumuongoza mtoto ambaye anaonekana kuwa na ulemavu.

Mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu na macho ya buluu akiwa amekati mezani na mbele yake kuna mtu mzima ambaye mikono yake tu imeonekana akishikilia kitabu cha rangi ya njano. Mtoto huyu ana umri wa chekechea na anaonyesha furaha na mzisimuko akishikilia ngumi zake ndogo juu.

Mwanamke na kijana ambao wanatumia kompyuta wameketi kwenye meza ya mbao. Mwanamke mwenye nywele ya rangi ya dhahabu, amevaa sweta nyeupe na anaonekana akimsaidia au akimuongoza kijana. Kijana huyo ambaye ana ulemavu amevalia shati la mistari ya blue na nyuepe anaonekana akizingatia sana skrini ya kompyuta.

Mtoto mdogo, ambaye ni wa kiume akiwa ameketi mezani, na mikono yake imewekwa juu ya kitabu, ambacho kinaonekana kuwa kitabu cha nukta. Mikono yake imetandazwa juu ya kurasa, na vidole vyake vikiwa vimenyoma kidogo, ikionyesha kuwa anasoma kwa kuguza.

Wanawake wawili wakiongea wakiwa wamesimama karibu na ubao mweusi ambao umeandikwa neno strategy kwa chaki. Mwanamke upande wa kulia na nywele zilizonyooka amevaa miwani.